Hapa ni ndani ya duka la nguo, linaonekana kuwa duka la mitumba au duka la punguzo ambapo wateja kadhaa wanachagua nguo kutoka kwenye rafu na stendi zenye bidhaa nyingi. Kuna mabango na alama za bei, mojawapo ikisomeka, kila kitu na bei yake. Wateja wengine wamevaa barakoa, mwangaza ni mzuri na duka linaonekana kuwa limepangwa vizuri, ingawa lina nguo nyingi.

Hili ni rundo kubwa la nguo la fulana na mashati zililopangwa kwa uangalifu kwenye vining'inizo na kuwekwa kwenye rafu au meza ndefu. Nguo hizo zina rangi mbalimbali ikiashiria kuwa ni bidhaa tofauti. Upande wa kushoto, nguo zingine zimening'inia kwenye rack ya chuma. Mpangilio wa nguo unaonyesha kuwa ni duka la nguo pengine ni nguo la mitumba au la jumla; duka ambalo bidhaa huwekwa kwa ajili ya wateja.

Hili ni duka la nguo lililopangwa vizuri, kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na meza. Sakafu ni ya mbao na kuna taa nyingi juu zikimulika duka. Inaonekana kua duka la kisasa na la kuvutia wateja. Usafi ni wa hali ya juu na pia mwangaza ni wa kutosha ili kuwasaidia wateja kuona bidhaa.

Hii ni safu za koti za kiume zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu za hangers ndani ya duka. Koti hizo zina rangi na mitindo mbalimbali zikiwemo kahawia, bluu, kijivu na nyekundu iliyokolea zikionyesha uteuzi mpana wa mavazi ya kitaalamu au ya starehe. Mpangilio huu unatoa hisia ya duka la nguo la kisasa na lenye bidhaa nyingi za kuchagua.

Hili ni duka la nguo la kifahari lililopambwa vizuri na taa zinazong'aa ikiwemo chandelier kubwa inayoning'inia katikati. Kuna rafu nyingi zilizojaza nguo na za aina mbalimbali, ikiwemo mashati, suruali na kofia zikiwa zimepangwa vizuri. Pia kuna meza za kuonyesha bidhaa, viti vya kukaa na vioo vinayvoakisi mazingira . Samani za duka zinaonekana za kisasa na zenye ubora wa juu na sakafu ni ya mbao.

Ni ndani ya duka la nguo likiwa limejaa aina mbalimbali za nguo zilizopangwa vizuri. Kuna rafu za wazi na kabati zenye milango. Nguo zimetundikwa kwenye nondo za chuma zikiwemo t-shirts , fulana na jaketi za rangi. Baadhi yao zinaonekana kuwa za chapa maarufu. Chini ya nguzo lilizotundikwa kuna kabati za chini zenye milango na juu yake kuna kofia chache. Kuta zinaonekana kuwa na muundo wa marumaru. Duka linaonekana kuwa limejaa bidhaa na limepangwa kwa uangalifu.

Hapa ni ndani ya duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali, zikiwemo manukato saa na vichwa. Bidhaa hizo zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe, zenye mwangaza mzuri zikiwa zimeonyeshwa katika kabati za kioo, na kwenye stendi maalum. Kuna nguo ya njano iliyoning'inia upande wa kushoto wa picha. Duka linaonekana kuwa safi, limepangwa vizuri na lina mwanga wa kutosha unaotoka kwenye taa za dari.

Hili linaonekana kuwa duka la jumla. Duka hili linashughulika na uuzaji wa mavazi . Kuna nguo za wanawake zinazoonekana huku pia nguo za wanaume zikiwa. Kuna nguo zingine zinazoonekana za wanawake zikiwa zimevalishwa kwenye mannequinns na pia kuna vifaa mbalimbali ambavyo vimewekwa kwenye shelves .

Hili linaonekana kuwa duka la kuuza mavazi. Pia, kuna kofia ambazo zimepangwa kwa utaratibu ili kurahisisha uchaguzi wa wanunuzi. Kuna baadhi ya mavazi ambayo yamewekwa kwenye droo na kuna mengine ambayo yamevalishwa kwenye sanamu. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mwanga ili kurahisisha kutazama.

Hili ni duka la mavazi ambalo kwa kimombo linaitwa botique limeandikwa mirosa classical collections ambaye labda ndilo jina lake mavazi yanayoonekana kwa wingi ni ya kike na yamepangwa kwa utaratibu kwa urahisi wa wateja kuchagua pia mazingira yanaoonekana kua safi na yenye mwangaza.

Hii ni rafu za duka zilizojaa nguo zilizopangwa kwa utaratibu, nyingi zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki. Inaonekana kuwa ni sehemu ya duka la nguo au bohari, ambapo nguo zenye rangi mbalimbali na mitindo tofauti zimehifadhiwa kwa ajili ya kuuza. Mpangilio huu unasaidia urahisi wa kutafuta bidhaa, na kuonyesha utunzaji mzuri wa bidhaa dukani.

Hii ni duka ya vitu ya mapambo, vitu hivyo vimepangwa kwenye mabati ya chuma venye vibao vya mbao na ndoano, na vina jumuisha hereni aina mbalimbali baadhi zikuwa kwenye maboxi mekundu yaliyowekewa kwenye rafu za kuonyesha. Vitu hivi vinaonekana kuwa vya dhahabu au vya kuiga dhahabu, na vina mapambo kama mawe ya dhamani au vitu vya kung'aa. Pembeni kushoto kuna mfano wa shingo ukiwa umevalishwa mkufu wa mfano. Picha hii inaonesha mpangilio mzuri wa bidhaa kwa ajili ya kuvutia wateja.

Hili ni duka la kuuza nguo na mabegi ya mitumba. Mstari wa juu unaonyesha mabegi ya shule ya watoto na watu wazima yaliyopangwa vizuri. Huku mstari wa chini, ukiwa na fulana, t-shirts za rangi tofauti zilizoanikwa kwa vibao vya plastiki. Bango lenye nambari 150 linaonyesha bei ya baadhi ya bidhaa. Duka linaonekana kuwa safi, limepangwa vizuri, na lina mandhari ya kuvutia kwa wateja.

Hili ni duka la nguo linaloitwa LC Waikiki. Duka hili linaonesha nguo mbalimbali za watoto na watu wazima na kuna mabango ya matangazo ya punguzo yakionesha offer za hadi asilimia hamsini. Ni sehemu ya kibiashara inayovutia wateja kwa offer maalum na bidhaa zilizopangwa vizuri ndani ya duka.

Hili ni duka la mavazi. Mashati yanaonekana yakiwa yamepangwa kwa ufasaha ili kurahisisha uchanguzi. Baadhi ya mashati yamening'inizwa ila mengine yamekunjwa. Kuna bango ambalo limeandikwa mapungufu ya bei kwa asilimia hamsini ili kualika wateja wengi.

Hii ni sehemu ya duka la nguo za wanaume. Kuna mashati ya rangi mbali mbali, fulana, koti la baridi, na suruali zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Pia kuna picha mbili za wanamitindo juu ya rafu, zikitangaza mavazi. Mazingira ni safi na yaliyopangwa vizuri kwa wateja kuchagu kwa urahisi.

Huu ni mlango wa duka la nguo la Woolworths ndani ya jengo la kibiashara. Ndani ya duka kuna mannequins yaliyovaa nguo mbalimbali na mavazi yametundikwa kwenye racks . Duka linaonekana kuuza nguo za kisasa, na kuna matangazo ya app ya uaminifu na mpango wa malipo kwa awamu.

Hili ni duka la bidhaa za urembo na mitindo. Kuna manikini aliyevaa kofia kubwa nyekundu na vazi la rangi nyekundu na ya machungwa. Mezani kuna pochi mbalimbali za wanawake, mapambo ya shingoni herini na vito vingine. Pia kuna scafu ya rangi ya machungwa yenye rangi ya kuvutia. Duka linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa kwa mtindo wa kuvutia.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo hasa sehemu ya nguo ya duka ya wanawake, women kama ilivyoandikwa juu. Kuna nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye racks kama vile koti, mashati na sweta. Sakafu ni safi na imeezekwa kwa vigae vya rangi ya krimu na kuna bench la kukalia kwa ajili ya wateja, mandhari ya duka ni safi pana na imepangwa vizuri kwa ununuzi rahisi.

Huyu ni mwanamme akisafisha gari jekundu inaloonekana kuwa gari la zamani au lililotumika kwa kutumia hose ya maji yenye nguvu. Gari hilo linaonekana limepasuliwa kidogo milango ya mbele ikiwa imeondolewa. Mwanamme huyo amevalia kofia, fulana na suruali ya jinsi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na kuna magari mengine yaliyopakia nyuma kuashiria labda eneo la karakana au ukarabati wa magari.

Hapa kuna magari mawili, moja ikiwa ya kijivu na ingine ya rangi ya buluu. Gari ya kijivu inaonekana kuwa kubwa, na kwa hivyo inaweza kubeba gari ya buluu. Haya ni mazingira ya barabarani, pia kwa upande mwingine inaonekana kuwa mazingira ni ya kijani kibichi kwa muonekano wa mimea iliyo kando.

Hili ni gari jeupe ambalo linaonekana kuwa Subaru Forester likiwa limeegeshwa nje. Gari lina usajili wa Kenya KVCE 962P unaoonyesha kuwa limekuwa nchini tangu mwaka elfu mbili ishirini na nne , Mei, kulingana na mfumo wa usajili wa gari nchini humo. Nyuma ya gari hili kuna magari mengine yaliyoegeshwa na mimea, huku ardhi ikionekana kuwa na vumbi. Picha inatoa hisia ya eneo la kuegesha magari.

Hili ni gari, aina ya matatu. Gari hili, lina vioo viwili ,upande wa kushoto. Gari hili ni la Kenya kwani, limeandikwa KDR 963V , kuashiria kwamba ni gari la nchini Kenya. Limewekwa katika manthari ambayo yana nyasi za kijani kibichi, na pia nyuma, kunajengo ambayo limejengwa kwa mabati.

Haya yanaonekana kuwa ni mazingira ya kuuza magari kwa mwonekano wa magari mengi na yalio safi. Kuna baadhi ya magari ambayo ni ya buluu, kuna mengine meupe na ya kijivu yanaonekana. Kwa umbali, kuna majengo yanayoonekana. Hii ni biashara inayofanyiwa katika nchi mbalimbali ili kukuza biashara.

Hapa kuna magari mengi yanayoonekana . Magari haya yanaonekana kuwa mapya au safi. Labda ni mahali pa kuuzia magari . Pia, kuna majumba yanayoonekana kwa umbali ,yakiwa meupe. Pahali panaonekana kuwa safi na pia kuna ua inayozingira magari haya .

Hili ni gari dogo jeupe ambalo linaonekana kuwa aina ya hatchback likiwa limeegshwa kwenye barabara ya udongo au changarawe. Gari lina nambari ya usajili ya KDH 990J. Nyuma ya gari kuna miti na uzio au ukuta wa rangi ya buluu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua ikionyesha mchana.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari la zamani ambalo linaonekana kuwa Ford Candabad kutokana na nembo iliyo andikwa kando upande wa fender . Gari lina rangi ya bluu na hafifu kuna pia beige ya mabambo ya mistari inayo fanana na matumbi ya hewa. Gari linaakisi mazingira yake kidogo kwenye rangi yake na kioo.

Hii, ni sehemu ya mbele ya gari ambayo imefunguliwa milango yake. Usukani unaonekana na pia ,gari hili linaonekana labda limetoka kuoshwa kwa muonekano wa usafi wake. Pia, kando kuna gari lingine ambalo limefungwa milango yake.

Huyu ni mwanaume wa kiasia akipeana mkono na mwanaume mweusi. Wote wameketi mezani na inaonekana kama wanafanya makubaliano ya biashara labda kuhusu kununua gari kwani magari yanaonekana nyuma. Kwenye meza, kuna karatasi na simu. Mwanamke na labda mtoto wanaonekana upande wa kushoto wa picha wakiashiria kuwa ni familia inayofanya biashara. Wote wanaonekana kutabasamu ikionyesha makubaliano yaliyofanikiwa.

Hili ni gari jekundu linaloonekana kwa ukaribu. Gari hili linaonekana kuwa likikosekana milango yote miwili, huku likiwa linaoshwa. Mtu anayeliosha amevalia kofia ya nyeusi. Pia kuna magari yanayoonekana kwa upande mwingine, na tanki linaonekana. Mahali hapa panaonekana labda ni mahali pa kuosha magari.

Hili ni sehemu ya nyuma ya gari aina ya suv nyeusi likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Mlango wa buti umefunguliwa ukiacha nafasi kubwa na tuki inayoonekana nyuma ya viti vya vyuma. Hii inaonyesha uwezo wa gari hilo kubeba mizigo mingi. Milango mingine ya magari pia inaonekana kufunguliwa kidogo kuonyesha upande wa pili wa gari. Muundo wa taa za nyuma na bamba unaonekana wazi na nembo ya subaru inaweza kuonekana katikati ya mlango wa buti.

Hii ni sehemu ya mbele ya gari la zamani linaloonekana kuwa Ford Thunderbird kutokana na nembo ya Thunderbird iliyoandikwa kwa herufi za dhahabu. Kwenye upande wa gari, rangi ya gari ni bluu isiyokolea na inang'aa. Dirisha la mbele linaakisi anga na miti.

Hili ni gari ndogo la abiria, aina ya van nyeupe labda Toyota ikiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wa upande wa abiria uko wazi ukionyesha viti vya ndani. Gari hili lina usajili wa Kenya KDR 963V. Nyuma ya gari kuna majengo na miti na bango la M-Pesa inaweza kuonekana kwa mbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa jua ikionyesha siku nzuri.

Hili ni gari jeupe, linaloonekana kuwa Subaru Forester likiwa limeegeshwa nje. Lina bamba lenye leseni lenye herufi KCE 982P. Nyuma yake, kuna magari mengine yaliyoegeshwa na majengo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua.

Hili ni gari la zamani aina ya volkswagen kombi likiwa limeegeshwa nje. Rangi yake kuu ni buluu lakini linaonekana limechoka na baadhi ya sehemu zimepakwa rangi ya buluu iliyokolea zaidi. gari lina bumper kubwa mbele ya chuma linalotumika kama kina ya ziada. Linaonekana kama limetumika sana na ina dalili ya kutu na uchakavu. Nyuma yake kuna jengo lililojengwa kwa matfali na kuna mimea au miti inayotoa kivuli juu ya gari.

Hili ni gari aina ya Honda, rangi nyeusi, likiwa limeegeshwa kwenye maegesho ya lami. Huenda ni katika kituo cha biashara au kituo cha magari. Gari hilo lina namba ya usajili ya Kenya KCS na lina alama ya RS kwenye grilli ya mbele ikiashiria kuwa ni toleo la mchezo sport version . Gari linaonekana kuwa Katika hali nzuri ya MW.

Hili ni gari la kifahari aina ya volvo rangi ya buluu iliyochanganyika na kijivu limeegeshwa kwenye nyasi sehemu ya wazi, gari lina madirisha yaliyotiwa giza na linaonekana kuwa katika hali nzuri ,nyuma yake kuna magari mengine yameegeshwa pia na mazingira yana miti mingi yakionyesha kuwa ni eneo la kijani au la mashambani.

Hii ni trela maalum ya kusafirisha magari Kwa mwendo mrefu, magari kadhaa yamepakiwa kwenye trela hiyo Kwa ajili ya kusafirisha kwenda eneo lingine. Hii ni njia ya kawaida ya kusafirisha magari mapya au yaliyoagizwa kutoka nje ya nchi Kwa wingi. Njia pia inaonekana kuwa safi na iliyojengwa Kwa utaratibu.

Hili ni gari jeusi aina ya Hashback lililopaki kwenye eneo la majani. Huenda ni uwanjani au sehemu ya wazi. Gari lina rimu ya kisasa na madirisha yaliyotiwa giza. Katika mandhari ya nyuma kuna magari mengine yaliyopaki na mtu aliyevaa vesti ya usalama. Akionekana kama mhudumu au mlinzi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni mchana wa jua na kuna miti na nyasi nyingi.

Haya ni magari mbalimbali yalioegeshwa kwenye eneo la nyasi lililopo wazi, karibu na uoto wa asili. Kuna magari ya aina tofauti kama vile gari la mizigo aina ya Isuzu, gari dogo jeusi, na matatu ya abiria. Mandhari inaonekana kuwa ya mazingira ya vijijini au eneo la kijani nje ya miji.

Hili ni gari aina ya Toyota Landcruiser ambalo linaonekana kuwa la model ya zamani maarufu kuwa uwezo wake wa kushinda maeneo magumu. Gari la rangi ya bluu na fedha. Lina baa ya ulinzi mbele na kimewekwa paa la kubeba mizigo juu. Pia limepakiwa kando ya lami ya barabara yenye mazingira ya kijijini. Nambari ya usajili ni ya Kenya.

Hili ni gari aina ya Toyota Hiace lenye nambari ya usajili KDC 889 P, likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho nje ya jengo la biashara usiku. Gari linnaonekana kuwa na alama ndogo za mikwaruzo kwenye sehemu ya mbele. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo yenye vibao vya biashara kama Lisiva, Cooperative Bank na Solax Comm, ikionyesha kuwa eneo hili ni kituo cha biashara au mali. Taa za mtaa zimeangaza mazingira vizuri.

Hili ni gari jeupe aina ya Subaru Forester lenye nambari ya usajili KCE 982P. Gari hii la aina SUV linamagurudumu makubwa na vioo vyeusi vikiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye magari mengine na majengo ya mtaa wa mji. Ni gari linalo faa barabara za mjini na vijijini kwa sababu ya uwezo wake kuimili mazingira ya mbalimbali.

Hili ni lori maalum la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa kwenye sehemu ya juu ya chini ya trela yake. Lori hili la rangi ya machungwa lina nembo HVS na linaonekana likiwa kwa barabara ya lami karibu na eneo lenye miti. Magari haya inasafirishwa labda kwa ajili ya mauzo, usambazaji au kupelekwa kwa wateja.

Hili ni gari SUV ya rangi ya fedha aina ya Mitsubishi Pajero . Liko kwenye eneo la maegesho ya ndani ya jengo. Gari lina bull bar mbele, madirisha yaliyotiwa giza na matairi ya kuvuka maeneo magumu. Linaonekana kuwa limehifadhiwa vizuri na tayari kwa matumizi ya safari ndefu au maeneo ya changamoto za barabara.

Huyu ni mwanamke akiwa ndani ya gari amevaa mkanda wa usalama na anapokea funguo kutoka kwa mtu aliye nje ya gari anaonekana kuwa na furaha na tabasamu ,huku mwanaume mwingine akiwa ameketi kiti cha nyuma inaashiria tukio la kupewa au kukodishwa gari kwa furaha.

Hili ni gari la zamani aina ya Ford Capri, rangi ya manjano na mistari myeusi. Gari hilo lina mwonekano wa kispoti, lina namba ya usajili KPF 200 na limeegeshwa kando ya ukuta kwenye nyasi. Linaonyesha uzuri wa magari ya zamani yanayovutia wapenzi wa magari ya kihistoria.

Hii ni safu ya magari yaliyo pakiwa njee yakionyesha sehemu ya nyuma ya magari hayo. Magari hayo yana rangi mbali mbali kama vile nyekundu, nyeupe na giza. Yamepangwa kwa ustadi yakionyesha muundo wa taa za nyuma na bamba za nyuma za magari hayo. Kwa mbali kuna upeo hafifu wa mti au mjengo kuashiria kuwa magari haya yamepakiwa katika eneo la wazi pengine kule yameegeshwa au uwanja wa kuuzia magari.

Mtu mmoja anaukabidhi ufunguo wa gari mtu mwingine hii inaashiria shughuli ya uuzaji au upangishaji wa gari. Juu ya meza kuna karatasi kalamu na mfanomdogo wa gari ambao inaashiria uwepo wa makubaliano ya kisheria au muktaba unaohusina na gari.

Hili ni duka la wazi au duka la nguo za mitumba ambapo nguo mbalimbali hata hoodies na jumpers zimepambwa na kuuzwa. Kuna mabango yanayoonyesha bei kama vile jumpers mia tatu. Nguo zimepangwa kwenye meza na zimetandikwa zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Watu wachache wanaonekana wakiangalia nguo hizo ikionyesha shughuli ya kibiashara katika soko hilo na zingine zinaonekana kuwa ni rahisi na ya wazi yakiakisi mandhari ya masoko ya nguo ya mtumba.

Hili ni soko la wazi la kuuza mboga na matunda, kuna aina mbalimbali za bidhaa zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa; ikiwemo ndizi zilizoning'inia, nyanya, viazi, karoti na mahindi. Bidhaa nyingine zimepangwa kwenye sanduku au kwenye meza za mbao, muundo wa soko unaonekana kuwa wa muda ukiwa na nguzo za mbao na paa la chuma au vitambaa vinavyotoa kivuli. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na banda hilo, akionyesha shughuli za kawaida za soko.

Mahali hapa panaonekana kuwa ni mahali pa biashara kwani kuna viatu ambavyo vimefungwa kwa kamba huku vikining'inia. Chini yake kuna viatu ambaye vimewekwa kwenye shelves na pia kuna baadhi ya ndoo ambazo zimewekwa viatu. Juu ya viatu kumefunikwa chandarua ambalo labda ni la kukinga mvua.

Hili ni soko la ndani lenye shughuli nyingi ambapo bidhaa mbalimbali hasa matunda na mboga zinauzwa. Katika mstari wa mbele kuna ndoo au masanduku makubwa yaliyojaa parachichi na limau kuashiria uwepo wa mazao mapya. Watu wengi wauzaji na wanunuzi wanaonekana wakitembea na kujishughulisha na biashara. Muundo wa soko una nguzo kubwa za buluu zinazoshikilia paa zikionyesha kuwa jengo hili lina nafasi kubwa na linaweza kuhudumia watu wengi.

Hili rundu kubwa za soksi za rangi tafauti tafauti zikiuza sokoni, labda kwenye soko la mitumba. Zimepangwa juu ya meza au stendi iliotengenezwa kwa chuma au wavu. Chini ya stendi kuna uchafu na takataka zimepakaa aridhini, kuashiria mazingira ya soko ya wazi au eneo la biashara lenye shughuli nyingi.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi, linalobebea katika biashara ya viungo na nafaka. Upande wa kulia, muuzaji anaonekana akishika chombo chenye karanga au bidhaa nyingine kavu akionyesha kwa mteja. Mteja ambaye mkono wake unaonekana upande wa kulia, anapokea bidhaa hiyo, muuzaji anaonekana kuwa mwanaume mweusi mwenye sura ya kirafiki. Nyuma ya muuzaji, kuna kuta zenye michoro mikubwa na yenye rangi.

Hapa, ni mahali pa kufanyia biashara. Matunda yanaonekana, ikiwemo nyanya, ndizi zilizoiva na ndizi ambazo ni mbichi zikiwa kwenye mkunga. Kuna kisu ambacho kimewekwa kwenye mkunga wa ndizi zile. Manthari haya yanaonyesha kuwa ni mazingira ya biashara.

Huu nii mkusanyiko mkubwa wa shanga, mikufu na vitu vingine vya mapambo ya kitamaduni labda vikiuza sokoni au kwenye duka la zawadi. Kuna aina nyingi za mapambo ikiwemo mikufu mirefu iliyotengenezwa kwa kombe la bahari, mikufu ya rangi mbalimbali na vipande vya nguo Zilivyofumwa. Bidhaa hizi zimetundikwa kwa muundo wa mbao na kwenye ndoana zikionyesha utofauti wa sanaa ya ufundi wa mikono.

Hili ni rundo la matunda na mboga iko sokoni, tunaweza kuona mananasi, pilipili hoho za kijani na njano, machango, bilinganya, tangawizi na vitunguu vilivyowekwa kwenye vikapu na mifuko mbali mbali inaonekana kama soko lenye mazao mengi na safi.

Mazingira yanaonekana kuwa ya duka la wazi. Duka hili linauza bidhaa mbalimbali. Baadhi ya bidhaa ni kama vile ndizi ambayo imeiva, ndizi mbichi na matunda mengineyo. Kuna baadhi ya watu ambao wameketi kwenye biashara yao wakionekana kuwa wauzaji. Kuna watu pia wanaotembea wakionekana kuwa ni wanunuzi. Juu kumewekwa miavuli ili kuzuia jua.

Hili ni rundo kubwa la ndizi zikiwa zimetawanyika na kuuzwa katika soko au duka la jumla la matunda. Ndizi nyingi zimeiva na zina rangi ya manjano huku zingine zikiwa bado za kijani kibichi. Nyuma kuna watu kadhaa wanaoonekana wakiuza au kununua bidhaa. picha inatoa hisia ya soko lenye shughuli nyingi yenye bidhaa nyingi za kuuzwa haswa ndizi na inaweza kuwa imepigwa katika soko lolote la matunda nchini Kenya.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi lililojaa watu na bidhaa mbalimbali. Kuna nguo zenye rangi angavu, vitambaa na bidhaa nyingine nyingi zikionyeshwa kwenye meza na stendi. Watu wengi wanaonekana wakitembea wakipitia bidhaa na labda wakifanya biashara. Baadhi ya wachuuzi wamekaa karibu na bidhaa zao. Mazingira yanaonyesha soko la wazi au soko la mtaa lenye bidhaa nyingi za kitamaduni za kawaida. Hii inaweza kuwa soko la kawaida nchini Kenya katika eneo lingine la kituo.

Hili ni soko la matunda lililojaa watu. Kuna aina mbalimbali ya matunda kama vile maembe, mapera, ndizi na parachichi. Matunda yamepangwa kwarundo mezani huku ndizi zikining'inia juu. Watu wanaonekana wakinunua na kuuza katika mazingira ya soko la wazi. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi na rangi mbalimbali za matunda zinapendeza.

Mazingira yanaonekana kuwa ni soko la wazi. Kuna matunda inayoonekana ikiwemo ndizi, nyanya na maembe. Pia kuna mtoto anayeonekana mahali pale. Kuna watu wanaonekana kwa umbali wakiwa wananunua na wengine wameketi wakiwa wauzaji wa vyakula vyao. Juu kumewekwa chandarua ambayo labda inakinga jua au mvua.

Hili ni soko kubwa lenye shughuli nyingi labda soko la wazi. Eneo lote limejawa na miavuli ya rangi mbalimbali ikitoa kivuli kwa wachuuzi na bidhaa zao. Chini ya miavuli hiyo kuna watu wengi wanaofanya biashara na wateja wakitembea katikati ya bidhaa. Inaonekana kuna matunda, mboga, na bidhaa nyingine nyingi zinazouzwa. Kwa mbali kuna miundo ya paa zinazoashiria majengo ya soko na pia kuna baadhi ya magari madogo kama tuktuk yanayoonekana.

Hizi ni nyama, ambazo zimewekwa kwenye kijisanduku chenye kioo, ili kurahisisha kuonekana, kwa wateja. Kuna baadhi, ambazo zimewekwa kwenye vipini, huku watu watatu wakiwa wameketi kando yao. Pia, kuna karatasi ambayo imeonyeshwa, njia ya kulipa kwa wateja wao.

Hapa panaonekana kuwa mahali pa kuuzia matunda au soko. Kuna mtu ambaye anaonekana akitazama kamera ambaye labda ni muuzaji mahali pale. Pia kuna karoti ambayo imewekwa kwenye gunia, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna ndizi na kuna pia mikoba ya kubebea vitu hivyo. Hii inaonyesha shughuli ya biashara inaendelezwa mahali hapa.

Hii ni meza ya kuuza samaki ya kukaanga katika soko la wazi. Samaki wamepangwa, kwa wingi juu ya meza ya chuma au bati. Na baadhi wakiwa, wamekatwa vipande. Kuna bakuli lenye mafuta pembeni, ikiashiria kuwa kukaangwa kunaendelea au kumekamilika. Wauzaji wanaonekana nyuma ya meza, mmoja akiwa aamevaa aproni. Hii ni biashara ya mtaani ya vyakula tayari kwa kula, maarufu, katika maeneo mengi ya mijini.

Hii ni sehemu ya soko la ndani lenye vibanda vya wauzaji mbalimbali. Mbele kuna kibanda cha maua na vifaa vya mapambo, na pembeni kuna vibanda vinavyouza matunda na ndizi, mapera na parachichi. Kuna pia bidhaa kama vikapu, plastiki na bidhaa za nyumbani. Ghorofa ya juu inaonekana kuwa na bidhaa za mikono kama vinyango na sanaa za kitamaduni zilizofunikwa kwa vitambaa. Soko linaonekana kuwa shughuli nyingi za biashara na bidhaa mbalimbali.

Hili ni soko la matunda, kuna matunda mbalimbali kama vile ndizi, mapapai, maembe, tikitimaji, nanasi na mengineyo yaliyopangwa kwenye vibanda vya mbao. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakihusika katika shughli za kuuza na kununua, mazingira haya yanawakilisha soko la kawaida la kienyeji nchini Kenya.

Hii ni aina tofauti ya maboga yaliyopangwa kwenye meza ya mbao. Kuna maboga ya mviringo yenye rangi kijani na ya manjano, pamoja na maboga ya muda mrefu yenye rangi ya kahawia nyepesi. Maboga haya ni mazao ya chakula yanayotumika sana katika upishi wa supu, mboga na vyakula vingine vya asili. Mandhari inaonyesha soko au sehemu ya kuuza mboga.

Hili ni eneo la karakana ya kutengeneza bidhaa hasa za plastiki kama vile mablanketi na madumu na matengi makubwa ya maji. Kuna watu wanaofanya kazi mezani wakionekana kushughulika na vifaa mbalimbali. Mazingira ni ya nje na karakana inaonekana kuwa sehemu ya soko au mtaa wa biashara ndogo ndogo.

Hili ni soko la maua lenye pilkapilka. Kuna wauzaji wawili wanaopanga na kuuza maua mbali mbali kama vile mrosari na kirintimamu. Maua mengi yamewekwa kwenye ndoo na mabeseni na kuna majani na petali za maua zinazotapakaa chini, kuasharia shughuli inayoendelea. Pia kuna kiti cha blue katikati ya picha na wapita njia au wateja kwa mbali. Na pia kuna majengo na vibanda vingine vinavyoonekana nyuma.

Hili ni soko la wazi jijini ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao kama matunda, mboga na vyakula vingine kando ya barabara. Kuna mabanda yaliyofunikwa kwa turubai, na watu wakitembea au kununua bidhaa. Nyuma, kuna majengo marefu ya mji, yakionyesha kuwa soko hili liko katikati ya mji au eneo lenye shughuli nyingi. Mazingira yaonyesha shughuli hai za kila siku ya kibiashara.

Hizi ni nyumba kadhaa zilizojengwa katika eneo lenye mandhari ya asili labda nje kidogo ya mji au katika makazi mapya. Nyumba iliyo mbele ina paa jekundu la vigae na kuta za rangi ya njano ikiwa na ua wa mawe chini yake. Kwa mbali kuna nyumba nyingine zenye paa, rangi ya sawasawa likizungukwa na miti au vichaka. Eneo la mbele kabisa linaonekana kuwa ardhi kavu au shamba lisilolimwa.

Hili ni bango ambalo limeandikwa To Let, na pia kuna nambari imeandikwa hapo, kuashiria kwamba kuna nyumba inayotakiwa kukodiwa. Yeyote anayetaka kukodi atapiga ile namba. Pia kuna ghorofa inayoonekana kwa umbali. Mazingira yanaonekana ni ya kijani kibichi, na pia kuna mwangaza wa jua.

Hii ni barabara inayoonekana. Kando ya barabara kuna baadhi ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Pia kando yake kuna ua unaopita wa matofali ndani yake ukiwa na nyumba kubwa na tanki lililo juu. Nyaya za umeme zinaonekana zikipita kwa umbali na pia kuna mawingu ya buluu.

Kuna ghorofa mbili ndefu zinazooekana. Ghorofa hizi zimeweza kuzungukwa na ua wa matofali, pia kuna mti unaonekana ukiwa ndani ya ua lile. Mawingu yanaonekana kuwa meupe.

Haya ni majengo yanayoonekana, majengo haya yakiwa ya ghorofa, juu ya jengo hili kuna nyaya za kupitisha umeme pia kuna mabango ambayo yameandikwa Triway Smart Agencies To Let kumaanisha kwamba ni jengo la kukodi pia kuna karibu Premium Driving School kuashiria kwamba kuna ukufunzi wa uendeshaji magari mahali pale.

Kuna bango ambalo limeandikwa for sale, farm gold in properties, prime property Angela, Sharon. Majina haya ya Angela na Sharon yamewekwa nambari zao. Bango hili linaonyesha kuwa, kuna mali ambayo inatakiwa kuuza labda ni nyumba au kitu kingine. Kando yake kuna pikipiki ambayo imeegeshwa pahali. Pia, kuna jengo linaloonekana na mti wa stima unaopitisha nyayo za umeme.

Hili ni bango kubwa, ambalo limeandikwa Highway H Kilimani for sale and to let, grade A offices with high amenities . Hii inaashiria kwamba, kuna ofisi ambazo ni za kuuza au za kukodisha. Pia, kuna namba ya kuuza au za kukodisha. Pia, namba imewekwa pale kwa yule yeyote anayetaka kukodisha au kununua. Sehemu hii, inaonekana yenye mazingira ya miti, yenye kijani kibichi. Pia, kuna nyaya ,zinazopita za umeme.

Hii ni nyumba iliyo na bustani nzuri. Nyumba ina rangi nyepesi, labda nyeupe au krimu na paa ya vigae vyekundu. Kuna madirisha kadhaa mengine, yakiwa yana fremu nyeupe na yale yanayoonekana kama nundu za usalama. Mlango mweupe pia unaonekana. Mbele ya nyumba kuna ua uliopunguzwa vizuri na miti na vichaka.

Haya ni majengo yanayoonekana. Majengo haya yanaonekana kuwa ya ghorofa. Kuna pia kamera za CCTV zinazoonekana. Hii ni kuleta usalama. Pia jengo la mbali linaonekana kuwa la kijani kibichi, huku ya hapa karibu ikionekana kuwa ya kijivu.

Hili, ni jengo refu la kisasa la ghorofa, likiwa na rangi ya kahawia na nyeupe. Jengo lina balcony nyingi zenye matundu ya chuma. Juu ya paa, la jengo, la chini, lililoko mbele, kuna tanki la maji la bluu. Chini ya jengo kuu, kuna paa lenye matofali ya kijivu na kuta za giza, zinazoashiria uzio au jengo dogo. Anga inaonekana kuwa jeupe na kuna mwanga wa jua ,huku kukiwa na nyaya za umeme au simu zikining'inia juu ya picha.

Haya ni mazingira yanayoonekana kuwa ni jijini, labda Nairobi Kenya. Kuna nyumba za ghorofa zinazoonekana zikiwa mbali. Pia, kuna nyumba ambayo zimejengwa na mabati zinazoonekana. Hii inaonyesha makazi ya watu na nyumba za kukodi.

Hii ni jengo la kisasa la makazi ,labda ghorofa au hoteli zenye ghorofa nyingi. Jengo lina rangi nyepesi ya krimu na lakuzi za rangi ya matofali au kahawia, kwenye kuta za balkoni. Mbele ya jengo kuna bwawa kubwa la kuogelea, lenye umbo la mviringo likiwa limezungukwa na nyasi bandia ya kijani kibichi. Kuna pia, majengo madogo jirani na bwawa na miti mirefu yenye majani mengi upande wa kulia picha ,ikionyesha mazingira ya kupendeza na ya utulivu.

Hili linaonekana kuwa jengo refu ambalo linaitwa ghorofa . Jengo hili linaonekana halijakamilika kiufundi. Upande wa nyuma kuna mawingu ambayo ni ya bluu na meupe.

Hili ni jengo refu la ghorofa likiwa na sehemu ya juu yenye rangi ya kahawia na sehemu ya chini nyeupe na kijivu. Chini ya anga la blue lililowazi na mawingu machache. Jengo hilo lina madirisha na balconys nyingi. Mbele ya jengo kuna uzio mweusi na waya zenye taa ndogo zilizoning'inia zikipita juu ya uzio huo. Picha hii inatoa hisia yakuwa katika eneo la mjini lenye majengo ya makazi ya ghorofa.

Hili ni jengo refu la gorofa likionekana kuwa na zaidi ya gorofa kumi. Jengo hilo lina sehemu za rangi ya manjano na nyeupe huku kukiwa na balconies nyingi zenye matundu ya chuma. Madirisha mengi yanaonekana yakionyesha vyumba vya kuishi. Chini ya jengo kuna paa la nyumba ndogo na sehemu nyeusi ya muundo fulani. Anga ni ya buluu na lina mawingu machache ikionyesha siku yenye jua.

Hili ni jumba kubwa lenye ghorofa moja linalozugukwa na bustani nzuri ya kijani yenye nyasi zilizokatwa vizuri. Kuna miti na vichaka vinavyozunguka eneo hilo na mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza. Pembeni kushoto kuna trampoline ya kuchezea ikionyesha kuwa mazingira haya yanafaa kwa familia. Hii nyumba ya kifamilia katika eneo la kifahari lenye utulivu na nyasi kubwa ya uwanja wa nje.

Hili ni jengo la biashara litwalo Kamakis corner square . Jengo lina ghorofa kadhaa na lina biashara mbalimbali kama vile chuo cha mafunzo wa udereva na kozi nyingine, duka la dawa, saluni pia kuna mabango ya matangazo ya nafasi za duka zilizopangishwa. Mbele ya jengo kuna gari jeupe na kifusi cha mawe, kikionyesha uwezekano wa ujenzi unaoendelea karibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na anga ni ya bluu.

Hili ni jengo kubwa la makazi lenye gorofa nyingi likiwa bado katika hatua ya ujenzi. Kuta zimejengwa kwa mawe ya saruji na madirisha yamewekwa. Ingawa baadhi ya sehemu za juu bado zinaonyesha mbao za kufyatulia zege. Kuna wafanyakazi juu ya jengo na nyaya nyingi za umeme zinapita mbele ya jengo hilo. Juu ya kibao chini kulia, kuna tangazo la biashara ya chakula.

Hii ni sehemu ya nyuma ya nyumba yenye tanki la kuhifadhia maji. Bustani ndogo iliyo na mimea midogo inayokua na nyasi zilizopandwa. Kuna ukuta wa zege unaotenganisha eneo hilo na nyumba nyingine za makazi zilizo nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Huu ni mlango mkubwa wa chuma ya rangi nyeusi kwenye jengo lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kijivu. Kwenye mlango huu, kuna kibao kidogo kilichoandikwa "TO LET" pamoja na nambari ya simu, kinachoashiria kuwa sehemu hiyo inapangishwa. Pembeni ya mlango, kuna nyasi na taka chache na upande mwingine, kuna dirisha lenye grill ya chuma.

Hili ni jumba la kifahari la kisasa lenye ghorofa mbili. Jumba hili lina madirisha kubwa ya vioo. Lipo eneo lililopangwa vizuri na lina barabara ya mawe iliyoelekea kwenye mlango mkuu. Mazingira yamepambwa kwa miti ya maua na nyasi zilizokatwa vizuri, likiwa na uzio wa kisasa na mandhari safi na ya kuvutia.

Hili ni jengo la kibiashara lililoandikwa China Square upande wa ukuta. Jengo limepambwa na miraba yenye rangi tofauti kama vile njano, samawati, nyekundu na nyeusi. Mieneo ya nje yanaonekana safi na pana, yakionyesha ni sehemu inayotembelewa kwa shughuli za kibiashara au manunuzi.

Hii ni sehemu ya duka la keki na mikate iliyojaa bidhaa mbalimbali za kuoka. Katika mstari wa mbele, kuna makabati marefu ya glasi yaliyojaa mikate keki, donati na bidhaa nyingine za unga zilizopangwa vizuri. Kuna wateja wawili wanwake wakiangalia bidhaa hizo. Nyuma yao mwuzaji anaonekana akiwahudumia wateja. Nuru angavu kutoka juu inaangazia bidhaa na rafu za bidhaa zingine zinaonekana kwa mbali.

Hili ni duka la jumla. Duka hili linaonekana kuuza vitu mbalimbali kama vile mipira, baiskeli na viti. Kuna baadhi ya watu wanaonekana kwa umbali, labda ni wauzaji. Pia, kuna kreti ambazo hutumiwa na wateja katika kubeba vitu ambavyo vimenunuliwa. Mwangaza unatoka juu kwenye balbu na mazingira inaonekana kua safi kabisa.

Hili ni duka la jumla au supermarket . Kuna baadhi ya matunda yanayoonekana kama vile parachichi, tikiti maji, karoti na ndizi. Pia, kuna mabango ambayo yameandikwa sabini na tisa watermelon ,miamoja thelathini na nane, avocado , kuonyesha kwamba, hiyo ndio bei ya parachichi na tikiti maji. Pia mazingira yanaonekana kuwa safi na kuna troli ambazo zawasaidia wateja katika kusafirisha bidhaa ambazo wamenunua. Pia kuna watu wanaonekana kwa umbali.

Hili ni eneo ya malipo katika duka kubwa ambalo inaweza kuwa Carrefour kutoka na nembo ya Carrefour linayoonekana upande wa kulia. Kuna kaunta kadhaa za malipo zikiwemo express counter na wateja wachache wakiwa wanasubiri kuhudumiwa au wakihudumiwa. Wafanya kazi wa duka wako kazini, pia kuna mabango na matangazo mbalimbali yametundikwa kwa kwenye kuta na nguzo ikitangaza bidhaa au huduma. Sakafu ni safi na pana ikionyesha mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Hapa ni ndani ya duka la jumla au supermarket likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zingine zimepangwa kwa utaratibu zikiwemo vifaa vya nyumbani. Bidhaa za usafi na vyakula. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa chupa za rangi ya kijani. Kati ya rafu hizo kuna bidhaa za aina mbalimbali zikiwemo sabuni, vitambaa na bidhaa za watoto. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri na nuru inatoka kwenye taa za dari.

Hili linaonekana kuwa duka la jumla au supermarket . Duka hili lina vitu vya kuuza mbalimbali kama vile machungwa , maembe, karoti , mboga na vinginevyo. Pia, kuna kreti zinazoonekana ambapo zimebeba machungwa na maembe , pia na mboga. Mazingira yanaonekana kuwa safi na mwangaza wa kutosha.

Hili ni duka kubwa pengine duka la kisasa la vyakula au soko la ukulima vilivyo jitolea kuwa bidhaa za mkate na keki. Katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la mikate iliyofungashwa baadhi ikiwa na lebo greenshell ju yao kuna ishara iliyo andikwa Fresh Greenshell For Bread Cake ikitangaza bidhaa mpya, nyuma ya mikate kuna chupa ya mchuuzi au vinywaji na zaidi ya hapo kuna sehemu ya bidhaa ya maziwa iliyo na fridgi iliyojaa maziwa na bidhaa zingine.

Hapa ni ndani ya duka kubwa au supermarket likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na sehemu tofauti. Tanaweza kuona alama zinazoashiria sehemu za sports na furniture . Mbele kuna mannequins zilizovaa nguo za kulala au za ndani. Juu paa ni refu na kuna taa nyingi za fluorescent zinazotoa mwanga. Duka linaonekana kuwa na nafasi kubwa na bidhaa nyingi za kuuza.

Hili ni duka la jumla lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Kwenye upande wa kulia kuna rundo za biskuti ambazo zinauzwa kwa punguzo na bei ya mia tatu arobaini na tano imeonyeshwa. Kwennye upande wa kushoto, rafu zimejaa aina mbalimbali za vyakula. Njia katikati inaonekana wazi na wateja wachache wanaweza kuonekana wakitembea na mikokoteni yao ya ununuzi. Dari ina taa nyingi zinazotoa mwangaza mkali.

Hili ni eneo kubwa ndani ya duka, labda duka la rejareja; lililojaa baiskeli nyingi zilizopangwa kwa safu. Baisikeli hizo zina rangi na size tofauti zikiwa zimeonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma ya baisikeli kuna rafu zilizo na bidhaa nyingine zikiwa na magari ya kucheza kama magari madogo meupe. Juu kuna mabango na taa za duka zikonyesha mazingira ya kibiashara.

Hili ni duka la jumla. Duka hili lina vitu mbalimbali vinavyouzwa ikiwemo sabuni aina ya Flamingo. Pia kuna mabango ambayo yameandikwa promotion na pia bei ya bidhaa imeweza kuwekwa hapo. Kwa upande mwingine kuna troli inayoonekana ambayo huwasaidai wateja kusafirisha vitu ambavyo wamenunua. Pia kuna mtu anayeonekana mahali pale inaonekana kuwa ni mteja wa mahali hapo.

Hizi ni rafu nyingi zilizojazwa na pakiti za nepi za watoto katika duka kubwa au maduka ya jumla. Bidhaa mbalimbali za nepi kutoka bidhaa tofauti kama vile, Huggies na Molfix zinaonekana, zikiwa zimepangwa vizuri kulingana na chapa au ukubwa. Rafu ziko wazi, na bidhaa zimepangwa vizuri, zikionyesha wingi wa chaguzi kwa wateja.

Hapa ni ndani ya duka au supermarket ikionyesha hasli ilio jaa bidhaa mbali mbali hasa pipi, chokoleti na vitafunio. Bidhaa zimewekwa kwenye rafu ndefu, kuna bango la clearance na promotion zinazo ashria pungozo la bei, kwa mbali upande wa kushoto kuna kaunta ya express counter na watu wachace wakiwa wamesimama, eneo lote lina onekana kuwa nadhifu na lenye bidhaa nyingi.

Hili ni duka la jumla. Duka hili linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo mapambo. Kuna begi ambazo zimeekwa kwenye shelves . Pia kuna miundo ambayo imetengenezwa kuashiria vichwa vya ndovu. Mpangilio wa vitu hivi unaonekana ukiwa mzuri zaidi ili kuvutia wateja. Mwangaza pia unaonekana ukiwa shwari ili kuwafanya wateja kuona bidhaa vizuri.

Hili ni duka kubwa la kisasa la supermarket lenye sehemu mbalimbali za kuuza bidhaa za chakula. Baadhi ya vitu vinavyoonekana ni maonyesho ya mkate na keki, upande wa kushoto. Furushi la mboga na matunda mbele. Sehemu ya bidhaa baridi kama jibini au vyakula vilivyohifadhiwa kwenye friji. Wafanyikazi wawili waliovaa mavazi ya usafi wa kuhudumia wateja au kupanga bidhaa. Pia mazingira ni safi na yenye mpangilio na mwangaza wa kuvutia wateja.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au Supermarket Foodplus ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa rafu. Juu ya rafu kuna bango lenye maandishi Sizzling offers likimaanisha kuwa kuna ofa ya punguzo za bei kwa bidhaa zilizoonyeshwa hapo. Bidhaa mbalimbali kama vile vipodozi, vinywaji vya afya na bidhaa za nywele zinaonekana kwenye rafu. Hii ni sehemu ya kuvutia wateja kununua bidhaa kwa bei nafuu kwa ofa maalum.

Hili ni duka kubwa la bidhaa mbalimbali. Ndani yake kuna friji, mashine za kufua, sofa, meza, viti, baiskeli, magodoro, mito, mizigo na vifaa vingine vya nyumbani. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu kwenye sehemu tofauti tofauti za duka na mazingira ya duka ni safi na yamepangwa vizuri.

Hii ni sehemu ya malipo katika duka la reja reja au supermarket . Mfanyakazi aliyevaa sare na barakoa anahudumu katika kaunta ya malipo number four . Kuna kioo cha wazi kilichowekwa kama kinga baina ya wafanyakazi na mteja. Hatua ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Pembeni kuna mashine ya malipo na ishara ya hapitwi upande wa nyuma kuonyesha mwelekeo wa watembea kwa miguu. Duka la viatu linaonekana upande wa nyuma wa picha.

Hii ni sehemu ya duka la bata. Kuna aina mbalimbali za viatu na bidhaa kama rafu iliojaa ndala za rangi tofauti, viatu vya raba na vya michezo kwenye stendi, meza yenye buti za wanawake na viautu vya wanaume, mabango ya matangazo kama vile news arrivals every Friday na easter shoe collection . Bei ya baadhi ya bidha imeoneshwa kama vile buti za elfu nne na tisini na tisa. Mandhari ya duka ni safi na limepangwa kwa mpangilio mzuri wa bidhaa.

Hili ni jengo la duka la Quick Mart lenye kauli fresh and easy . Hili ni duka kubwa linalotoa bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku. Mbele ya duka kuna toroli za kununulia bidhaa na nafasi ya maegesho ya magari. Mazingira yake yanaonekana kuwa safi na yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Hili ni lango la kuingilia katika duka kubwa la Carrefour. Kuna bango la kukaribisha wateja lenye maandishi: Welcome to Carrefour low prices and so much more . Ndani ya duka, kuna bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye rafu na mabango ya matangazo ya bei nafuu yamekwa. Kushoto, kuna kaunta ya haraka, na kulia kuna sehemu ya bidhaa za kipekee kama mapambo au zawadi. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mwanga mzuri na limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Huyu ni mfanyikazi wa duka la Naivas Supermarket akiwa anapanga bidhaa kwenye rafu. Mfanyikazi huyo amevaa sare ya rangi machungwa yenye maandishi Naivas at your service . Bidhaa zinazo onekana ni chupa ya mchuzi mbalimbali kama vile tomato sauce, chilli sauce na salad dressings . Zimepangwa kwa mpangilio mzuri mwenye rafu zenye bei zilizo andikwa wazi. Eneo linaonekana safi na limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kupata bidhaa kwa urahisi.

Hili duka la jumla au supermarket .Lina vyakula ambavyo vimepangwa kwa utaratibu ili kurahisisha uchaguzi wa wateja. Vyakula ni kama vile mayai na pia mikate. Mazingira yanaonekana kuwa safi na pia yenye mwangaza.